Matabibu wawili mmoja wa jinsia ya kiume na mwingine wa jinsia ya kike, wakiwa wanafanya uchunguzi wa kinywa na meno kwa mgonjwa aliyelazwa, wameshika vifaa tiba wezeshi kwaajili ya matibabu. Hii inaonyesha jitihada ambazo zinasaidia kuwahudumia wagonjwa wa kinywa.

Daktari akiwa ameshika vifaa tiba wezeshi na amevaa mavazi maalumu, huku akichunguza kinywa cha mgonjwa wa jinsia ya kike. Hii huonyesha jitihada za matabibu zinazokabiliana na magonjwa ya kinywa na meno.

Mama akimfunza mtoto wake namna bora ya kupiga mswaki hii huonyesha elimu ya afya ya kinywa imesambaa katika mitaa na katika familia ili kuonyesha jitihada zinazoweza kuwasaidia kujikinga na magonjwa na vidudu nyemelezi vinavyoweza kusababisha magonjwa mbalimbali ya kinywa.

Daktari wa meno akiwa ameshika kifaa cha kimatibabu, pamoja na taya bandia ya meno, kwa ajili ya kujifunza na kuwaelimisha wengine.

Mwanaume mmoja anayekusanya taka na kuziweka katika gari la kuhifadhia taka kwa ajili ya usalama wa mazingira, hii husaidia kukusanya taka na kuepuka na magonjwa ya mlipuko kama kipindupindu.

Ni makazi ya watu ambapo kuna nguzo ya umeme inayosambaza umeme katika makazi hayo, lakini kuna mfereji wa maji ambao unaonekana umebomoka na kuna miti pembeni.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wakifuatilia na kupalilia miti, wakihudhuria shughuli za kuhifadhi mazingira na kuhakikisha mimea inakuwa vizuri. Shughuli hii inasaidia kukuza afya bora ya mazingira na kustawi kwa utunzaji wa rasilimali za asali na miti.

Takataka mbalimbali zikiwa zinachomwa moto kwenye eneo la wazi huku moshi ukipanda juu. Hali hii inaonyesha njia ya kawaida ya kuteketeza taka na kusafisha mazingira, ingawa njia hii si rafiki kwa mazingira.

Vifaa vya kitabibu vikiwa mbele ya jengo kubwa la hospitali, ambalo lina picha za maelezo ya kuwasaidia wagonjwa wafikapo pale namna ya kupata huduma, pia lina milango na madirisha yaliyo wazi kwa ajili ya kupitisha hewa kwa watu waliomo ndani.

Eneo la korido ndani ya hospitali ambalo limezungukwa na kuta zenye vioo rangi zinazovutia lililoko maalumu kwa ajili ya huduma za afya. Hii inaonesha ni kwa namna gani serikali imejikita kwenye miundo mbinu ya kuboresha afya bora, na elimu kwa wazazi na kupunguza vifo katika serikali.

Daktari wa kiume na wa kike wakiwa wanajaza taarifa za mgonjwa katika hospitali, mmoja akitumia mikono kuandika, na mwingine akitumia kifaa wezeshi kwa jina la kompyuta.

Daktari wa jinsia ya kike akiwa amevalia vazi lake na akiwa ameshika kifaa cha kupima mapigo ya moyo akimpima mgonjwa wa jinsia ya kiume. Mazingira ni nadhifu yakiashiria eneo la hospitali linalotoa huduma za afya bora kwa ajili ya kuepusha vifo vitokanavyo na magonjwa nyemelezi.

Wahudumu wawili wa afya wa kike wakihudumia

Matabibu wawili wa jinsia ya kike wamesimama mbele ya ukuta ambapo mmoja amevaa shati jeupe na suruali ya bluu mpauko, wakati mwingine akiwa amevalia fulana na suruali ya bluu.

Daktari wa kiume akimchunguza mtoto katika wodi ya watoto akiwa na faili lenye taarifa za muhimu za mtoto, huku wamama wakionekana katika vitanda vingine baada ya kupewa huduma. Hii inaonyesha jitihada za serikali katika kupambana na kuepusha vifo vya watoto wachanga.

Mwanaume mmoja aliyeikusanya mikono yake mbele, na akiwa amevalia vazi la kitabibu, ambalo ni fulana nyeupe, suruali nyeusi na akiwa amesimama mbele ya ukuta.

Madaktari wakiwa wamevaa mavazi kamili ya upasuaji ndani ya chumba cha upasuaji kilichosheheni mashine za kisasa, mazingira haya yanaonyesha wakiwa hatua za kutekeleza huduma za kitabibu za kiupasuaji kwa mgonjwa, wakizingatia usafi usalama na utaratibu wa hali ya juu katika tiba za kisasa.

Mama akiwa amepakata mtoto wake mchanga ndani ya wodi ya watoto, mazingira ya wodi hiyo yanaonyesha utulivu wa usafi na yakiwa na vitanda na vifaa maalumu vya matibabu vya watoto wachanga na wagonjwa wa maeneo hayo.

Mtoto mdogo akipimwa uzito kwa kuning’inizwa kwenye mzani wa kawaida, ambao hutumika katika vituo vya afya kutoa huduma za kimatibabu kwa watoto wa changa, na walio chini ya miaka mitano.

Mama aliejifungua mtoto katika wodi ya watoto akiwa anamtazama mtoto wake baada ya kupata huduma stahiki, hii inaonyesha ni kwa namna gani serikali imeongeza juhudi za kuepusha vifo vya watoto. wachanga na wamama wajawazito.

Muuguzi wa jinsia ya kike, ya wodi ya watoto, akiwa amevalia nguo ya bluu, ameshikilia mtoto kwa ajili ya kuangalia lishe yake.

Madaktari wa jinsia ya kike wakiwa wanamchunguza na kumtibu mtoto aliyelazwa kwenye mashine maalumu ya kuangalia jotoridi la mwili, mashine hiyo hupatikana katika taasisi za afya katika wodi ya watoto, hutumika katika namna mbalimbali za kuweza kumchunguza na kuangalia hali ya mgonjwa na maendeleo ya mtoto hasa jotoridi.

Daktari wa kiume akiwa anamchoma chanjo mwanamke mmoja alieketi katika kiti, mandhari inaonyesha ni eneo la vijijini ambapo husaidia huduma za afya katika jamii na mchango mkubwa wa kupata huduma bora wezeshi, na chanjo maalumu kwa ajili ya magonjwa mbalimbali yanayoambukizwa.

Dawa za mitishamba zilizofungwa ndani ya mfuko maalumu wa kuhifadhia dawa hiyo, ikiwa na picha ambayo inaonyesha mti unaopatikana, na matibabu ya magonjwa yanayotibika na maelezo ya namna ya kupatikana. Njia hii hutumika na waganga wa kienyeji wanaotumia miti shamba katika kutibu magonjwa mbalimbali.

Mtu mmoja akiwa anachuma majani ya mmea, ambayo ni dawa kwa ajili ya matibabu, ya magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu.

Majani ya mmea wa asili yenye rangi ya kijani yenye matawi ambayo hutumika kama tiba asili kwa magonjwa mbalimbali ndani ya mwili, hii inaonyesha ni mchango kiasi gani wa mimea iliyonayo kwenye maisha ya watu na viumbe hai kama mbuzi, wanyama na wadudu.

Maboksi matatu ya dawa tofauti tofauti yenye virutubisho vinavyotokana na mimea ya miti shamba, yamefungwa na kuwekwa kwenye viboksi na kupewa jina la "vistevu Stowo" kwa ajili ya matumizi ya binadamu.